Gari jeupe limeegeshwa chini ya kivuli cha jengo lenye muundo wa kisasa. Gari hili lina milango ya upande na lina sticker ya nembo inayoweza kuwa ya kampuni au ya huduma fulani, kwa nyuma ya gari kuna mitungi ya gesi na container za takataka zikionyesha kuna shughuli za biashara au huduma zinazofanyika hapo.

Tangazo la kampuni ya bima ikihimiza wamiliki wa biashara na watu wa magari kuwa na bima inayofaa ili kulinda biashara zao dhidi ya majanga ya asili kama vile mafuriko. Kuna magari kwenye mafuriko kuonyesha madhara ya mafuriko kwenye mji. Maneno hayo kwenye tangazo hili yanaonyesha kuwa na bima ili biashara yako isiathirike kifedha.

Vinyago vya mbao vimepangwa kwenye ukuta wa duka la vyakula vya asili na sanaa za mikono. Vinyago hivi vimebeba wanyama mbalimbali kama tembo, punda milia, simba na twiga vyote vikiwa na rangi za asilia za mnyama husika.

Risiti ya malipo kutoka mamlaka ya usafirishaji na usalama barabarani ya Kenya. Risiti inaonyesha kuwa mteja aliyeitwa Dan, amelipia huduma ya ukaguzi wa gari, iliyogharimu shilingi elfu moja na ada ya huduma ya shilingi mia moja. Jumla ni shilingi elfu moja hamsini.

Soko la mboga za majani na matunda, kuna nyanya nyekundu zilizopangwa kwa umaridadi pamoja na pilipili hoho za njano na za kijani. Mboga nyengine ni kama vitunguu, viazi na matunda kama vile maparachichi, virutubisho vingi vya kijani kibichi vinavyoonekana kwenye kona ya kulia .

Gari jeupe la kisasa limeegeshwa mbele ya lango la karakana ya huduma, likiwa limeelekezwa upande wa kulia. Jengo lina mwangaza wa taa nyeupe likiwa na maandishi. Milango ya kioo ya kuingia ndani maandishi ya kuonya madereva kukaribia taratibu. Gari lina magurudumu meusi na muundo wa kifahari wa kipekee.

Noti za pesa za Kenya ambapo mtu anaonekana kushika noti ya shilingi elfu moja, shilingi mia moja, shilingi mia tano na shilingi hamsini. Kuna maandishi ya Kenya kwenye kila noti. Nyuma kuna nyaya za umeme na sehemu ya meza inayoweza kuonekana kwa umbali.

Gari la kifahari la zamani, limeegeshwa kando ya barabara kwenye vigae vya mawe. Lina mwonekano wa kipekee na wa kuvutia, likiwa na rangi ya fedha inayong'aa, pamoja na matairi makubwa yenye mlingoti wa mbao. Mwanga wa jua unaomulika juu ya uso wa gari na kufanya metali yake ling'ae.

Duka la jumla linaonyesha bidhaa mbalimbali ikiwa ni pamoja na mayai, maziwa na vyakula vingine. Juu ya mlango kuna nembo ya duka hio na namba za mawasiliano za simu. Ndani ya duka kuna jokofu la maziwa na eneo lililopangwa kwa ufanisi.